Hema kubwa lililojumuisha watu mbalimbali wa rika na jinsia tofauti wakipata mafunzo ya elimu ya watu wazima kutoka kwa mkufunzi.

Watu mbalimbali wakike kwa wakiume wakionekana katika chumba kikubwa chenye meza pamoja na mafaili au dokumenti mbalimbali, zikiashiria utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Darasa kubwa lenye wanafunzi wa elimu ya watu wa wazima linalojumuisha mtoa mafunzo ama mwalimu wa kike, wakiendelea na shughuli ya kutoa elimu kwa watu wazima.

Muonekano wa ndani ya darasa la kutolea elimu kwa watu wazima, darasa hilo likijumuisha wanafunzi mbalimbali wa jinisia ya kike pamoja na mkufunzi wao, wakiendelea kutoa huduma ya elimu kwa watu wazima.

Muonekano wa wanafunzi mbalimbali wa jinsia ya kiume na ya kike wakionekana kuendelea na utoaji na upokeaji wa taaluma, katika darasa maalumu la watu wazima.

Muonekano wa mandhari ya nje ya kituo cha "day care" au "nursery". Kituo kinachotumika kwa malezi ya watoto wadogo, kinachojumuisha vifaa mbalimbali vya michezo na nafasi kwajili ya michezo ya watoto.

Mwalimu wa shule ya msingi akiendelea kutoa mafunzo ya somo la kingereza , pamoja na wanafunzi mbalimbali walio kuwemo darasani.

Mwonekano wa nje ya darasa katika jengo la shule ya msingi, linalotumika kutolea elimu ya shule ya msingi kwa wanafunzi mbalimbali.

Muonekano wa makablasha mbalimbali yakiwa juu ya kabati, iliyopo ndani ya chumba katika jengo la shule ya msingi.

Muonekano wa ubao uliobandikwa majina ya siku za wiki, kwa lugha ya kingereza unaopatikana katika moja wapo ya darasa linalopatikana kwenye shule ya msingi.

Muonekano wa ndani ya darasa, ukimuonyesha mwalimu wa jinsia ya kike. Akiendelea na shughuli za kutoa elimu katika darasa ya shule ya msingi.

Muonekano wa nje wa shule ya sekondari ukionyesha fensi ya seng'enge ikiwa imetundikwa masweta ya sare za wanafunzi wa shule hiyo ya sekondari.

Mwalimu wa kike akitoa mafunzo katika shule ya sekondari wote wakiwa katika ofisi yenye viti, dawati pamoja na vitabu mbalimbali.

Muonekano wa ndani ya darasa la kisasa, linalotumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari linalojumuisha vifaa vya aina ya kompyuta mpakato kwa ajili ya mafunzo mbalimbali.

Maabara maalum katika shule ya sekondari, inayotumika kutolea mafunzo ya masomo ya sayansi kama vile fizikia kemea na bayojia

Muonekano ndani ya maktaba ya vitabu katika shule ya sekondari ukimuonyesha mwalimu wa jinsia ya kike, akichagua aina ya kitabu anachokitaka kutoka kwenye maktaba hiyo ya shule ya sekondari.

Muonekano wa ndani ya maabara inayopatikana katika moja ya shule ya sekondari inayotumika kutoa mafunzo mbalimbali ya kisayansi kwa masomo ya fizikia, kemia pamoja na baiolojia.

Darasa kubwa la chuo kikuu lenye wanafunzi mbalimbali, pamoja na mkufunzi anayeendelea kutoa mafunzo ya kitaaluma, kwa wanafunzi hao wa chuo kikuu.

Muonekano wa ndani ya darasa; katika chuo kikuu, ukijumuisha mwalimu wa kike pamoja na wanafunzi wa jinsia tofauti tofauti na marika tofauti, wakiendelea kupata mafunzo katika chuo kikuu.

Muonekano wa darasa mojawapo la chuo kikuu likionyesha wanafunzi mbalimbali wakiendelea na masomo huku mwalimu akielekeza masuala mbalimbali ya kitaaluma katika televisheni iliyopo mbele ya darasa.

Muonekano wa ndani ya darasa, linalojumuisha wanafunzi mbalimbali wakike kwa wakiume, wanaotarajia kupata elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi.

Muonekano wa ndani ya darasa ukionyesha wanafunzi mbalimbali na mkufunzi, wakiendelea na shughuli za kupata elimu ya kiufundi na mafunzo ya ufundi stadi.

Muonekano wa darasa lilojumuisha wanafunzi mbalimbali wakike kwa wa kiume wakipata mafunzo mbalimbali ya kiufundi, kupitia vifaa mbalimbali kama vile kompyuta.